Huu ni mdomo wa binadamu. Binadamu huyu ana shida ya meno. Na tunamuona binadamu huyu ameenda kwenye daktari na ametengenezwa jino moja ambayo lilikuwa limevunjika ,sasa limejazwa likawa jino zima.

Mtoto huyu, anasafisha mdomo wake kwa kupiga mswaki, kwa kutumia mswaki, na dawa ya meno, njia moja ya kutunza meno zetu ni kwa kupiga mswaki kila siku.

Huu ni mdomo wa mwanamke. Mwanamke huyu anasafisha mdomo kwa kupiga mswaki. Ni muhimu kupiga mswaki kila siku ili kuwa na mdomo msafi.

Hapa ni barabarani. Watu wengi wanatembea kwenye barabara na kuna magari mengi pia, na pia kwenye barabara hii kuna moto unaowaka kwenye barabara.

Hawa ni wahudumu wa afya wanaotembea katika vijijijini ili kuwapa watoto chanjo. Tunaona pia mama, mama ambao ni wazazi wa hawa watoto wamesimama kando ili kuwashikilia watoto wao wakapate chanjo.

Hapa ni hospitalini. Dakatari ama mhudumu wa afya anahudumia mtoto mchanga aliyeletwa na mamake ili kupata tiba. Namwona mamake amempakata mtoto huyu mgonjwa na daktari anampa dawa kupitia mdomoni.

Mama huyu aliyeleta mtoto wake mchanga ili kupata chanjo, amembeba mtoto na mhudumu wa afya anamhudumia mtoto kwa kumdunga sindano kwenye guu lake.

Hawa ni wauguzi wa afya, wanaohudumia watoto wachanga kwa kuwapa chanjo. Kuna mama mmoja aliyeleta mtoto, ili kuweza kupata chanjo yake pia.

Mtoto huyu mchanga aliyebebwa na mamake anapewa chanjo na mhudumu wa afya. Tunamwona mhudumu wa afya anamshika mdomo ili kuweza kumpa chanjo vizuri.